Gari jipya, nyeupe, linaonekana likiwa limesimamishwa kwenye barabara huku tunaeza ona pahali panapotumika kuweka gari mafuta. Hii ikiwa ishara ya kuwa, gari lenyewe limeletwa kwenye petroli.

Gari kadhaa ndogo kwa kubwa unaweza ona zimeegeshwa kwenye uwanja fulani huku miti mirefu ya kijani kibichi ikionekana kuwa imezingira uwanja ule.

Bidhaa zinazo toka shambani kama vile viazi, dania, kitunguu, nyanya, hoho. Zinaweza kuonekana zikiwa zimepangwa kwenye vibanda mle sokoni.

Hili likiwa ni duka la kuuza bidhaa tofauti tofauti ya Mvita SMA. Tunaweza ona milango imepakwa rangi ya kijani, huku lina maandishi ya M-pesa.

Hili likiwa ni duka la kuyauza magari ya kifahari, tunaweza kuona limenathifishwa na kuoshwa vizuri, baadhi ya magari hayo nimeupe na mengine ni ya rangi nyeusi.

Nguo za mitumba za rangi tofauti tofauti, zinaweza kuonekana zikiwa zimepangwa kwenye vibanda sokoni, huku wateja wakizinunua ili kuenda kuzivaa nguo zile.

Haya, yakiwa, nimaeneo ya kuuza gari za kifahari .Unaweza ona gari kadhaa kama vile gari ya rangi ya samawati, gari ya rangi nyekundu, na pia nyingine ikiwa ya rangi nyeupe.

Hili likiwa ni duka ya kuyauza magari ya kifahari, limenathifishwa na kusafishwa vizuri huku magari yenyewe yamepangwa vizuri kwa mstari mmoja sawa.

Gari nyingi zinaonekana zimepangwa kwenye foleni moja. Moja ya zile gari ikiwa ni ya rangi nyeupe, ingine nyekundu, ingine ya bluu , ingine nyeusi. Mle mwisho pia tunaona michi mingi.

Katika bango hili kuna picha la gari na maandishi kadhaa kama vile private car insurance ikiwa na maneno mengine kama vile one month TPO one thousand na one year, five thousand .

Katika soko tunaona vibanda ambavyo vimeekwa vitu tofauti tofauti kama vile nguo, pilipili, mananasi, machungwa na vitu tofauti tofauti. Vibanda hivi vimefunikwa juu kwa makaratasi.

Lori linalotumiwa kusafirisha magari, baada ya kununuliwa, linaonekana limeyabeba magari kadhaa yaliyo na rangi tofauti, tofauti kama vile nyeusi na nyeupe. Pia kwa mbali kidogo tunaeza ona miti na maghorofa mengine.

Mwanamke aliye sokoni, anaonekana akitengeneza bangili. Mbele yake tunaona baadhi ya bangili ambazo ametengeneza na ambazo anauza. Kando yake pia tunaona kuna uteo na kwa mbali kidogo tunaona mwanamke mwingine.

Noti nyingi za Kenya za shilingi elfu moja, zinaweza kuonekana zimepangwa kwa pamoja. Kwenye noti hizo mzee Jomo Kenyatta anaweza kuonekana. Pia jina la elfu moja linaonekana.

Viatu vya aina tofauti tofauti na rangi tofauti pia kama vile airmax zinaonekana kuwa zimepangwa kwenye duka huku mwenye duka akiziuza ili kupata pesa.

Ndoo tofauti tofauti za rangi ya manjano, nyeupe na nyekundu zinaonekana nimewekwa vitu tofauti tofauti zinazotoka kwenye shamba kama vile viazi, viazi vitamu na vitu tofauti tofauti.

Hili likiwa ni lori ndefu ya kusafirisha magari tanawezayaona magari tofauti tofauti yakiwa juu ya gari lile. pia kando yake tunaeza ona jengo kubwa lililonamaandishi.

Hili likiwa ni duka la kuyauza magari, naona gari kwa aina ya BMW likiwa limesimamishwa mle mbele. Nyuma yake, pia kuna gari ya blue na mle nyuma kabisa ukiwa na magari mekundu.

Hili likiwa ni duka ya kuyauza magari ya kifahari, tunaweza kuona limenathifishwa na kuoshwa vizuri huku nje ya duka hiyo kuna gari ya rangi nyeupe.

Bidhaa tofauti tofauti zinazotoka shambani, zinaweza kuonekana zimewekwa kwenye kibanda. Baadhi ya bidha hizo ni viazi zilizowekwa kwenye ndoo na pia karati zilizotandazwa chini.

Nyanya nyingi zilizoiva zinaonekana kuwa zimepangwa kwenye masanduku mengi huku tunaweza mwona mtu anayejaribu kuzipanga. Kwa mbali tunaweza ona watu wengine ambao wanazinunua zile nyanya.

Magari kadhaa yanaonekana kua yamepangwa kwenye mpangilio sawa, moja ya magari haya ni rangi nyeusi na ingine nyeupe ,magari haya ni ya kuuza, pia anga inaonekana kua ni ya bluu.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa kwenye duka huku wakiuziwa bidhaa fulani. Duka lenyewe lina maandishi ya M-pesa, Airtel na pia tunaweza ona maandishi mengine kama vile agent .

Mtu aliyevalia nguo nyekundu, anaonekana akizihesabu na kuzifunga noti za elfu moja za Kenya. Baadhi ya noti amezishikilia kwenye mkono na noti zingine, ameziekelea kwenye meza.

Hili likiwa ni duka la kuyauza magari. Tunaona magari ya rangi tofauti tofauti yakiwa yamepangwa kwenye mstari mmoja. Badhii ya rangi ni nyeupe, nyeusi, nyekundu.

Manguo ya mitumba yaliyo na rangi tofautitofauti yanaonekana yakiwa yametandazwa juu ya viwanda tofautitofauti huku wanunuzi wakizurura ili kununua bidhaa zile.

Kwa karibu tunaweza mwona mtu anayesukuma baiskeli nje la duka lililo na bango limeandikwa M-pesa. Ndani ya duka lile tunawezaona kifaa cha kuhifadhi soda ndani yake kukiwa na soda kadhaa.

Soko ambalo limepambwa kwa vitu tofautitofauti kama vile viazi, mahindi, mandizi, nyanya, machungwa na vitu tofauti tofauti vinaonekana. Pia tunaona watu tofauti tofauti wakinunua bidhaa zile.

Hili likiwa ni duka la kuyauza magari ya kifahari, limenadhifishwa na kusafishwa vizuri, kuna magari mengi, moja yao ikiwa ni gari aina ya TX lililo la rangi nyeusi.

Gari tofauti tofauti, kubwa kwa ndogo zinaonekana kuwa zimeegeshwa kwenye uwanja huku zimezingirwa na miti mirefu mirefu. Pia watu kadhaa wanaweza kuonekana.

Mkono wa mtu fulani unaonekana umeshikilia simu iliyo na maandishi tofauti tofauti ambayo hayaonekani vizuri kwa mbali. Kando yake kuna maandishi ya Lipa na M-Pesa na rangi ya kijani.

Watu wengi wanaonekana wakiwa kwenye soko za vibanda. Soko ni mle kuna bidhaa tofauti tofauti zinazouzwa kama vile malenge, sukuma, mandizi, hivi wengine wakizinunua. Bidhaa zile.

Mwanamke aliyevalia fulana ya kijani, anaonekana akiwa anaushikilia mguu wake kwa maumivu. Pia kuna maandishi tofauti tofauti kama vile personal accident insurance na your safety our priority .

Duka lilillo nadhifishwa vizuri kwa jina ya Royal Star Inn linauza bidhaa tofauti tofauti kama vile mkate, mayai, keki, maziwa na pia maziwa ya yoghurt

Gari lililoandikwa Progressive Credit quick flexible loan , SMS loan to twenty three zero eight three linaonekana. Kando yake hukuwa pia na magari mengine. Nyuma kunaweza onekana miti mingi na majengo.

Mle sokoni kibanda kinaweza onekana kimewekwa bidhaa tofauti tofauti kama vile mandizi, nanasi, tikitimaji, maembe, papai na machungwa ikiwemo bidhaa zinginezo.

Bidhaa tofautitofauti zilizotoka kwenye shamba, zinaonekana zikiwa zimepangwa kwenye kibanda mle sokoni. Baadhi ya bidhaa ni kitunguu, nyanya na viazi.

Hili likiwa ni duka ya kuyauza magari ya kifahari tunaweza kuona. Magari tofauti tofauti kama vile Mercedes yaliyo na rangi nyeupe na nyeusi. Kwa mbali tunaweza ziona nyaya za stima na taa pia.

Baiskeli ya rangi nyeupe inaonekana imesimamishwa kando yake kukiwa na mwanaume ambaye amekalia bodaboda. Mle ndani kunaonekana kuna duka na mtu ambaye anahudumiwa.

Gari ya rangi nyeupe inaonekana imesimama kwenye barabara kando yake kukiwa na miti ya rangi ya kijani kibichi, pia gari lenyewe ni la number plate ya KCM 709 K.

Hili likiwa ni duka la kuyauza magari ya kifahari, tunaweza ona magari ya aina tofauti tofauti yakiwa na rangi tofauti. Baadhi ya rangi ni nyekundu na nyeupe.

Gari kwa jina la hillux linaonekana limesimama mbele ya miti mirefu. Pia tunaona mtu ambaye amekaa nyuma ya gari lile.

Bango iliyo na maandishi kadhaa kama vile AAR Insurance brings Healthcare to your Doorstep na Checkups na pia MyDawa inaweza kuonekana kwa karibu na vyema.

Katika bango hili, tunaeza mwona mwanaume aliyevalia suti nyeusi akiwa ametabasamu, nyuma yake kukiwa na nyumba kubwa ya kupendeza. Pia kuna maandishi kama vile, House Insurance na mengine mengi.

Gari fulani linaonekana limesimama kwenye barabara. Nyuma yake kukiwa na miti mirefu ya kijani kibichi na anga yenyewe ikiwa ya rangi ya buluu, pia kunaonekana kuna kikingi cha stima.

Katika bango hili, tunaweza muona mwanamke aliyeumia mkono akiwa ametabasamu, pia kuna maandishi kama vile Madison na don't wait until It's too late

Hili likiwa ni duka la kuuza bidhaa tofauti tofauti vinaweza kuona bidhaa kama vile viazi, maziwa , soda na vitu vingine vilivyowekwa kwenye friji.

Katika bango hili tunaweza mwona daktari aliyevalia nguo ya samawati akimwongelesha mgonjwa wake. Pia kuna maneno mengine kama vile Coverbora Medical Insurance.

Hili likiwa ni duka la kuyauza magari ya kifahari. Tunaweza ona gari aina ya Mercedes- Benz iliyo na jina kama Rawa Auto. Hili likiwa ni jina la duka lenyewe.

Bunda mingi za noti za mia, zinaweza kuonekana zikiwa zimewekwa kwa pamoja. Kwenye noti tunaweza ona mzee mstaafu Jomo Kenyatta. Pia tunaweza ona maandishi ya shilingi mia moja.

Hili likiwa ni duka ya kuyauza magari ya kifahari. Tunawezaona magari tofauti tofauti yaliyo na rangi tofauti baadhi ya rangi hizi ni samawati, nyeusi, nyekundu na nyeupe.

Samaki wengi ambao wameshakwisha tayarishwa wanaonekana wamepangwa kwa umoja juu ya kifaa fulani, kando yao kunaonekana na mtu fulani ambaye ndiye anawauza wale samaki.

Duka linalojulikana kama New Generation linaweza onekana limefunguliwa, huku milango yao ikiwa imepakwa rangi ya kijani iliyo na maandishi ya mpesa. Mle ndani linauzwa bidhaa tofauti tofauti.

Hili likiwa ni duka la kuyauza magari ya Car Lockers. Tunaezaona magari tofauti tofauti kama vile Prado TX tatu na pia tunaezaona Mercedes Benz. Mle kando pia kuna gari nyeupe.

Hili likiwa ni noti la elfu moja la Kenya, tunaweza mwona mzee Jomo Kenyatta na jengo kubwa refu. Pia kuna maandishi kama vile liko tender one thousand shilling na shilingi elfu moja.

Hii ikiwa ni duka ya kuuza magari, kuna magari kadhaa ambayo yamepangwa kwa mstari sawa. Moja ya hizo magari ikiwa ni gari nyeusi, ingine ikiwa nyeupe na kwa mbali kwa ukuta kunawezaonekana picha za magari.

Watu wawili waliovalia kofia wanaonekana wakiwa wamekaa mbele la duka lililoandikwa M-pesa na Airtel Money . Pia tunaona kifaa kinachotumika kuhifadhi soda na maziwa.

Vibanda sokoni zinaonekana zikiwa zimejazwa na bidhaa za shambani kama v ile nanansi, tikitiki maji, mahindi, machungwa, avocado na bidhaa zingine tofauti tofauti.

Gari kubwa jeusi Prado TX KDK linaonekana vizuri. Kwa umbali tunaona ghorofa tofauti tofauti pia kwa karibu tunaona miti ulio wa kijani kibichi.

Hili likiwa ni duka ya kuyauza magari ya kifahari, tunaeza kuona limenadhifishwa na kusafishwa. Pia taa zinaonekana kuwa zimewashwa. Gari nyeupe inaweza kuonekana.

Kibanda kilichojazwa na kuwekwa viatu vya kuuzwa kinaonekana kuwa kimetengenezwa na viandarua. Ndani ya kibanda kile tunaeza ona kuwa kuna ndoo tatu ambazo zimejazwa viatu ili kuoshwa.

Katika bango hili tunaweza mwona mwanadada aliyevalia koti nyeupe na kukalia kiti akitumia kompyuta lake. Pia katika bango hili, kuna maneno kadhaa kama vile health insurance .

Gari ndogo nyeupe kwa aina ya Suzuki KDH 990J linaonekana likiwa barabarani hivi kando yake, ukiwa na miti ya kijani.

Gari linalojulikana kama Hillux linaonekana limesimamishwa huku nyuma yake kukiwa na miti ya sampuli tofauti tofauti iliyo ya kijani kibichi. Nyuma ya gari lile kuna mwanamume.

Duka iliyojazwa vitu mbalimbali kama vile mitungi ya maji na vitu vingine inaonekana kwa mbali. Pia kwenye mlango tunaona maandishi ya M-pesa. Karibu na picha lile tunaona bodaboda na kwa mbali tunaona mlango wa jengo lile.

Kwenye bango hili, tunaweza muona mwanamume ambaye amevaa shati ya samawati na tai, akiwa ametabasamu, pia kuna maneno kadhaa kama vile, Mayfair Insurance na contractors all risks .

Magari kadhaa yakiwa madogo kwa makubwa yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi. Kwa mbali tunaweza ona miti mirefu inayozingira magari yenyewe.

Kwenye bango hili unaweza ona picha ya nyumba iliyovalishwa kofia. Kando yake kukiwa na maneno kadhaa kama vile LetsGo insure na Home insurance , kukiwa na maneno mengine madogo madogo ya uelekezaji.

Mtandao wa Mpesa unaonekana ukiwa na maandishi kama vile my money . Pia shillingi sixty eight thousand .Pia tunaona Mpesa statement za Beth Obura, Brian Ochad na wengine.

Hili ikiwa ni duka la kuyauza magari ya kifahari. Tunamwona mwanaume fulani ambaye amevalia suti njeusi akilishika gari nyeusi kuashiria kwamba anataka kulinunua.

Bunda la noti kadhaa zinaonekana zimewekwa pamoja. Kando yake tunaona mikono fulani ya mtu ambayo inajaribu kuhesabu zile noti hii ikitupa mandhari ya labda benki.

Gari tofauti tofauti zinaweza kuonekana zimeegeshwa kwenye uwanja ulio na vifisho na kusafishwa, baadhi ya gari hizo ni za rangi nyeusi na zingine rangi nyeupe. Kwa mbali tunawezaona miti mirefu ya kijani.

Katika duka la Kieni diary products, tunaweza muona mwanamke aliyevalia koti la samawati akiingia mle ndani. Pia, tunaweza ona ndoo inayotumika kuweka maziwa.

Bango hili, lina maneno yanayosoma your pet is in the good hands with the orient form insurance, insurance run easy . pia tunaeza mwona mbwa mwenye rangi nyeusi.

Hili likiwa ni duka la kuyauza magari ya kifahari, tunaweza kuyaona magari tofauti tofauti yaliyo na rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi na samawati.

Karatasi lililoandikwa Kenya Revenue Authorities linaonekana. Lina maneno tofauti tofauti kama vile exercise license na pia tax pay pin na vitu tofauti tofauti.

Hili likiwa duka la kuuza magari, tunaweza muona mtu fulani aliyevalia koti la samawati, akimpa mtu mwingine funguo za gari. Kando yake kuna gari nyeupe na mwingine nyeusi.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wanauza bidhaa zao sokoni. Baadhi ya bidhaa zile ni mboga, mananasi, machungwa na ndizi na vitu vinginevyo. Pia kuna watu ambao wananunua bidhaa zile.

Viatu vya sampuli moja ingawa rangi ni tofauti, Zinaonekana zimepangwa kwa usawa huku anayeuza viatu zile haonekani kichwa chake kwani kiko upande ule mwingine.

Hili likiwa ni noti la mia tano ya kenya. Tunaezaona pande zote mbili za noti lile. Pande ya mbele tunaona mzee mstaafu Jomo Kenyatta na pande ya nyuma tunaona jengo refu.

Kwenye bango hili tunaweza mwona mwanamke ambaye ametabasamu. Amevalia shati nyeupe. Pia katika bango hili tunaweza ona, maandishi kadhaa kama vile cover bora medical cover.

Malenge yenye aina tofauti tofauti inaonekana ikiwa imepangwa kwenye kibanda sokoni ili kuwauzia wateja wanaokuja kununua bidhaa kama hizi sokoni.

Haya, yakiwa, ni maeneo ya kuuza gari za kifahari, tunaweza ona gari nyingi zikiwa zimepangwa kwenye laini moja safi. Huku baadhi ya gari ni kama Ford .

Duka lililopakwa rangi ya kijani linaonekana likiwa na maandishi ya M-pesa. Ndani la duka lile kuna mandizi yaliyoiva ya rangi ya manjano. Nje tunaweza ona watu kadhaa wakitembea na pipa la kuweka takataka.

Duka linalotumika kuuza maziwa, linaonekana likiwa na bango kubwa, linalosoma Mount Kenya milk depot, ishara kuwa duka hili ndipo maziwa huletwa.

Hili likiwa ni duka ya kuyauza magari ya kifahari. Tunaweza ona imesafishwa na kunadhifishwa vizuri. Baadhi ya magari hayo yana rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi na nyeupe.

Lori linalotumiwa kubeba na kusafirisha gari linaonekana likiwa limebeba gari ndogo enye rangi ya samawati. Nyuma ya gari lile tunaona mimea kijani na kwa mbali unaweza onekana miti.

Bidhaa tofautitofauti zinazotolewa kwenye shamba, kama vile nyanya, hoho, ndimu, pilipili na dania, zinaweza kuonekana zimepangwa mle sokoni kwenye kibanda.

Katika soko, tunaweza ona vibanda tofauti tofauti, zilizowekwa bidhaa zinazotoka shambani, kama vile mandizi, maembe, nanasi, machungwa na pia bidhaa tofauti tofauti.

Duka, lililonadhifishwa vizuri, linaloitwa GSP-Milk, linalouza bidhaa tofauti tofauti za maziwa kama vile maziwa ya kupika chai na pia maziwa ya kukula ugali.

Noti nyingi za shillingi elfu moja za Kenya zinaweza kuonekana zimeshikwa kwa pamoja. Ndani ya noti hizo tunaweza kuona picha ya mzee Jomo Kenyatta na jengo kubwa.

Watu kadhaa wanaweza kuonekana wakiwa wamekusanyika sokoni, huku wakinunua na kuuza bidhaa. Pia tunaweza kuona majengo yaliyo na mabati yaliyozeeka zeeka kuleta maudhui ya umaskini.

Hili likiwa ni duka la kuyauza magari ya kifahari. Tunawaona watu watatu moja kiwa amevalia suti ya samawati na tai na wengine wawili moja akiwa mwanamke wakiangalia simu huku wakitabasamu.

Shilingi elfu moja inaonyeshwana mbele na nyuma. Mbele kukiwa na picha ya Mzee Jomo Kenyatta na nyuma kukiwa na picha ya wanyama wa pori kama vile ndovu na nyati.

Watu kadhaa wanaweza kuonekana wakiuza mboga zao aina ya kabeji huku wengine wakinunua mboga zile. Kwa mbali vinaweza kuonekana vibanda ambavyo vimefungwa kwa karatasi.

Katika bango hili, tunamuona mwanamke aliyevalia rinda nyekundu na ana mimba na pia tunaeza ona maandishi kadha, kama vile Coverbora, quality hospital cover .

Katika bango lile, tunaweza ona watu wawili ambao wanaendesha pikipiki. Pia kuna maandishi kama vile Bima Rahisi na paybill namba four zero four four zero four, account name ikiwa number plate .

Hili likiwa ni duka la kuuza magari ya kifahari, tunaona gari la kwanza likiwa ni gari nyeusi, la pili likiwa gari nyeupe. Pia kwa umbali tunaweza ona mtu ambaye amesimama akiyauza magari yale.

Bidhaa tofauti tofauti zinaonekana zimepangwa kwenye kibanda mle sokoni. Baadhi ya bidhaa zile ni kitunguu ya majani, mikoba, viazi vitamu na malenge. Kando yake kuna kibanda ambacho bado hakijawekwa bidhaa zozote.

Duka iliyo na milango miwili ambayo imeandikwa maneno ya M-Pesa. Ndani ya duka lile kuna bidhaa tofauti tofauti. Duka lenyewe lina rangi ya kijani.

Katika duka lililooshwa na kuna­dhibitiwa vizuri, tunawezaona bidhaa tofauti tofauti zilizopangwa vizuri. Pia tunaweza muona mwanamke anayejaribu kununua mafuta kupitia mashine ya kisasa.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamepanga foleni ili kuhudumiwa kwenye bengi fulani iliyo yenye rangi ya kijani, hapo mbele tunaona maneno yaliandikwa teller 1 ,teller 3,teller 4,teller 5 kuonyeshana Kila teller mtu mmoja anahudumiwa.

Soko lililojazwa bidhaa tofauti tofauti zinazotoka kwenye shamba kama vile kitunguu, viazi linaonekana. Kwa mbali tunaona myavuli ambao chini yake tunaona watu kadhaa.